Hapa ni shuleni. Unaonekana ni mlango wa rangi nyekundu, ambao umeandikwa grade ya sita, na jina la mwalimu wa darasa hilo.

Kompyuta ya rangi nyeusi ya kampuni ya Dell iko juu ya meza. Kompyuta hii inaonekana kuwa imezimwa kwa kuwa hakuna maandishi yoyote au picha zozote ambazo zinaonekana.

Karatasi jeupe lenye maandishi nyeusi ina maswali na maswali haya yametolewa majibu ya sahihi na mengine si sahihi. Karatasi hili linaonekana limesahihishwa kuonyesha ni karatasi la mtihani la mwanafunzi.

Hawa ni wanafunzi wenye ulemavu. Wanaonekana wameshika silaha ambazo zinawasaidia katika kutembea. Chini kuna mipira, na wamevalia mavazi ya michezo.

Hii ni chati ambayo inapatikana shuleni na ina maelezo ambayo yanaonyesha jinsi ambavyo tunaweza kutumia takataka. Takataka hizi twaweza kuzitenga zile ambazo zaoza na zile ambazo haziwezi kuoza na jinsi ambavyo tunaweza kutumia tena bidhaa mbalimbali, ili kuimarisha mazingira.

Kwenye chumba hiki kuna kompyuta ambazo zinatumika kutoa mafunzo mbalimbali, kompyuta hizi ziko kwenye meza ya rangi nyeupe, kuna kijikaratasi katika meza iyo na kuna viti ambavyo vimetapakaa na kwenye chumba hiki kuna pazia ambayo imefunguliwa.

Hii ni cheti ya watoto au wanafunzi wa chekechea. Imeandikwa alphabet kutoka A paka Z. Imeandikwa herufi kubwa na herufi ndogo.

Kibango ambacho kinaonyesha umuhimu wa maji, jinsi ya kuhifadhi maji, jinsi maji inavyotumika katika shughuli za kinyumbani, na jinsi ambavyo shughuli hizo za nyumbani, zinaweza kuharibu maji.

Mtu aliyevalia suti, amefunga tai, mkononi ameshika kipaza sauti, kinywa chake ki wazi, anahotubia watu kuhusu maswala yanayofungamana na watoto wenye ulemavu.

Hivi ni vitabu vya hadithi, ambavyo vinaonekana vimechanika kidogo, kitabu cha rangi nyekundu ni cha Ayub mashakani, ambacho kimeandikwa na John Habwe.

Hapa ni shuleni. Hii ni shule ya upili na tunaonyeshwa ishara ya kutuelekeza sehemu ambayo afisi za shule hii inapatikana. Maelekezo haya yamewekwa katika kibango cha rangi ya kijani.

Kuna wanaume wawili ambao wanakimbia, mmoja ni mkimbiaji kipofu wa Kenya anaitwa Elias Kimani na aliye upande wake wa kulia ni msaidizi wake.

Vijana wawili, mmoja amelala chini chali na mwingine amechuchumaa, amemgusa yule ambaye lala, anaonekana kuwa amekimbia na kuvunja rekodi ya dakika nne na sekunde moja.

Hawa ni walemavu kutoka kwa timu mbili tofauti. Mmoja amevalia shati la samawati, na mwingine amevalia mavazi ya njano. Wanaoneka kuwa wanaufuata mpira, ambao uko angani.

Hiki ni chumba cha maabara ya kompyuta au tarakilishi . Maabara hii ina meza iliyoundwa kwa chuma na mbao . Meza yenyewe ni ya rangi nyeupe na juu yake kuna tarakilishi nne . Pia kuna viti vya plastiki.

Bango hili lina picha ya wanyama na ndege kama vile twiga, chui, sungura na kasuku. Kuna maelezo ya aina ya misitu, umuhimu wa misitu na njia ya kuhifadhi misitu yetu.

Huu ni mlingoti wa chuma. Mlingoti wenyewe ni mrefu na una kamba ndefu iliyofungwa kwenye mlingoti huu. Kando yake kuna miti iliyo na majani ya kijani kibichi. Kisha kuna mawingu yanayoonekana nyuma yake.

Kuna waendeshaji baiskeli wawili waliovaa kofia nyekundu na sare ambayo imeandikwa jina Kenya. Waendeshaji baiskeli hawa wawili wanaendesha baiskeli moja ambayo ina magurudumu mawili.

Hapa ni uwanjani. Wachezaji waliovalia sare ya kijani kibichi na nyekundu zilizoandikwa Kenya wanafanya mazoezi. Wachezaji hawa ni walemavu.

Ukurasa huu uliopigwa chapa una maelezo kuhusu mahitaji ya familia, na vile vitu ambavyo familia inahitaji. Pia kuna picha mbalimbali, maelezo haya yanahusu chakula, maji, mavazi, elimu, matibabu na makaazi.

Mlango huu ni wa rangi ya hudhurungi. Kuna karatasi nyeupe iliyopachikwa kwenye mlango huo, karatasi yenyewe ina maandishi ya wino mweusi, na maandishi haya yanaashiria kwamba ni onyo kwa wanafunzi, wasitumie mlango huu wakati wa kutoka. Hakuna njia ya wanafunzi.

Kuna majengo pamoja na miti ambayo yamezingira eneo hili ambalo linaonekana ni uwanja wa mchezo ambao watoto haswa huwa wanacheza mchezo ule wa bembea.

Mwanamke huyu amevaa vazi la rangi nyeusi na samawati. Mikononi amevalia glovu nyeusi. Anaendesha baiskeli ya walemavu uwanjani.

Hawa ni wachezaji walemavu. Wachezaji hawa hushiriki michezo ya ndondi. Wamevaa sare za timu ya Kenya na katikati mwao, kuna aliyekuwa gavana wa Nairobi Bwana Mike Sonko.

Kuna vyuma ambavyo vimewekwa ardhini, vyuma hivi ni vya rangi nyeupe na nyekundu, vyuma vyenyewe vina minyororo ya chuma, minyororo iliyoshika bembea zenye rangi ya kijivu na nyekundu.

Huu ni ukurasa katika kitabu cha kiswahili. Ukurasa huu unapicha tatu ya lori, gari moshi na baiskeli na maelezo kuhusu picha hizo, kwamba lori limebeba mchanga, gari moshi nalo linapita kwenye reli, baiskeli nayo imebeba mizigo.

Hiki ni kitabu cha darasa la nne, na kitabu hiki kimechapishwa na kampuni ya Longhorn. Kuna watoto watatu wanaonekana kucheza mchezo wa kamba, wasichana wanazungusha kamba huku mvulana anaruka.

Hapa ni uwanjani kuna baadhi ya watu walioketi kwenye viti vya plastiki, watu wawili wanakimbia na ni wanawake, wamevalia mavazi ya rangi ya samawati, mmoja amemshika mwingine mkono kwa njia ya kumuelekeza, aliyeshikwa mkono amevalia miwani.

Hili ni jumba la ghorofa, lina madirisha mengi ambayo ni ya glasi. kuna bango ambalo linawaomba wageni kupitia afisini. Kando ya jengo hili kumepandwa mimea au maua ya kijani kibichi.

Hii ni ratiba za vipindi vya kompyuta au tarakilishi. Ni ratiba ya shule ya upili anga ya chini ya Thika Road Christian. Ina vipindi ambavyo vinastahili kufunzwa na pia sehemu ya mapumziko.

Hili ni jumba la ghorofa. Lina milango mikubwa ya rangi ya hudhurungi kisha madirisha yake ni ya chuma na yamepakwa rangi ya kijani kibichi. Sehemu ya juu ya jengo hili limezungushwa ama kuzingirwa na chuma ambayo imepakwa rangi nyeusi.

Wachezaji watatu walemavu wako uwanjani na wachezaji hawa wana mguu mmoja kila mmoja. Kuna kocha wao ambaye si mlemavu anayeonekana kuwaeleza jambo fulani.

Wanariadha wawili wa Kenya wanaoitwa Kimani na Bii, wako pamoja na waelekezi wao wawili. Wanariadha hawa hushiriki mashindano ya walemavu hasaa wa macho.

Hapa ni darasani. Madawati mawili yamewekwa pamoja. Madawati yenyewe yametengenezwa kwa mbao. Kuna viti vya mbao vilivyo kando yake. Ukutani kumepakwa rangi ya samawati na kuna pazia kwenye dirisha.

Watu hawa ni wa timu ya Kenya. Wamevalia mavazi ya rangi nyekundu na nyeusi. Baadhi yao wamevaa kofia nyeusi. Kuna wengine walioketi kwenye baiskeli za walemavu huku wengine wakiiskuma baiskeli hizo.

Hapa ni darasani, kuna ubao mweupe uliozingirwa kwa mbao, kuna maandishi ya rangi ya samawati kwenye ubao huu ,chini yake kuna ruler na kifutio cha mbao .

Mwanariadha huyu ni mlemavu. Amevaa vazi la rangi nyekundu lililoandikwa Kenya. Yuko kwenye mashua ambayo ina makasia mawili. Baiskeli yake ya walemavu imesimamishwa kando ya mashua hiyo.

Kibeti hiki ni cha rangi ya hudhurungi na kina kamba nyeusi. Ndani ya kibeti hiki kuna karatasi za rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, nyeupe, samawati na manjano.

Mlingoti huu ni wa rangi nyeupe na nyeusi, mlingoti wenyewe una kamba, kisha kuna tanki la maji ambalo ni la rangi nyeusi na ni sehemu pia inayotumika wakati wa moto, watu hujumuika hapo.

Chumba hiki kimejaa dawati, linaonekana kuwa ni darasa. Kuna dirisha ambalo limefunguliwa pazia. Kando kando kuna kompiuta, pia mbele kuna ubao wa kidijitali.

Huyu ni mwanariadha ambaye anashiriki riadha za kuruka mbali. Jina lake anaitwa Samson Ojuka, amelala mchangani baada ya kuruka. Hapa ni kwenye uwanja wa michezo.

Hizi ni tarakilishi au kompyuta. Tarakilishi hizi ni mbili na ni za aina ya Dell. Kuna karatasi nyeupe ambayo imenakili nambari ya tarakilishi hili kama NC7 na NC8.

Jengo hili lina dirisha za chuma na ni za rangi ya kijani kibichi. Ndani mwake kuna mitungi miwili ya gesi ambayo ni mitungi ya chuma. Ukutani pia kuna mtungi wa rangi nyekundu wa gesi ya kuzima moto.

Mwanariadha huyu wa kike anafahamika kama Koech, yuko na mwelekezi wake wamesimama ili wapigwe picha huku wamejifunika bendera ya Kenya. Mwanariadha Koech alizaliwa Kenya na anashiriki riadha za walemavu.

Hapa no uwanjani na kuna michezo ambayo inaendelea. Kuna wachezaji ambao ni walemavu wanacheza mchezo wa kandanda. Kuna wale ambao wamevalia nguo za juu ambazo ni za rangi ya kijani na suruali fupi ambayo ni ya rangi nyeupe.

Hapa ni uwanjani. Mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi na nyekundu, iliyoandikwa Kenya na ina bendera ya Kenya, ameketi kwenye baiskeli ya walemavu. Inaonekana anafanya mazoezi.

Kuna mwanariadha wa Kenya wa kike ambaye anatabasamu huku amevalia kofia. Amebeba bango la samawati lililo na maandishi kwamba amefuzu kwenye mchuano wa Paris wa mwaka elfu mbili ishirini na nne, mchuano wa kuendesha mashua.

Huu ni uwanja wenye nyasi za kijani kibichi, kuna maua yaliyopandwa vizuri, pia kuna tanki la maji na mlingoti wa rangi nyeupe. Kando yake, kuna jengo la mabati ya rangi nyekundu.

Wanaume wawili ambao ni walemavu wanacheza mpira. Wote wamevalia vinyasa vyeupe, mmoja amevalia sare ya kijani kibichi na mwingine sare nyekundu.

Hapa ni darasani. Kuna mlango wa rangi ya hudhurungi na ubao mweupe uliozingirwa kwa mbao. Kuna fagio pamoja na ndoo ya kutupa takataka.